Kuna watu wawili mmoja amesimama anamsaidia mtu mlemavu ambaye amekaa kwa viti ya walemavu, wenye hawawezi kutembea wana shida ya mguu na wamevaa glovu ambazo, wenye wanaingia gym , wanatumianga. Kwa hivyo anafanya exercise ili mwili yake iweze kupata....

Vitabu vya hadithi fupifupi ambazo zinatumiwa kufunza wanafunzi kwa maadili, ni hadithi, kwa kupitia hadithi wanafunzi wa maadili ambavyo wanahitaji katika maisha ili waweze kukuwa watu wema baadae wakikuwa wananchi wazuri.

Mazingira ya shuleni. Kuna darasa za wanafunzi ambazo zimepangwa kwa laini na mazingira ambapo itatengenezwa vizuri na nyasi imepandwa na mti mdogo mdodgo ambazo inafanya mazingira irembeke. Ni shule ambayo ina usafi wa hali ya juu.

Mtu mlemavu ambapo anacheza mpira akiwa amekatwa mguu mmoja, anatembea na vijiti vya kumsaidia aweze kutembea ama aweze kuendelea, huyu anaangalia kitu chini kwa mpira akitaka kutupa.

Ghorofa ambapo ni manyumba tatu, kisha kuna miti ya maua imepandwa na mimea ambapo imetengenezwa vizuri. Hapa ni shuleni ambapo wanafunzi wanasoma, ni darasani ya kwamba katika kila lango au kwa darasa, kuna kitu imechorwa huku na imeandikwa namba la darasa hizo.

Nyumba la jaribio ya kidijitali, ambapo kuna tarakilishi mingi, yaani kompyuta. Hizi kompyuta, yanafanya au yanatumiwa na wanafunzi ili waweze kusoma mambo za kidijitali.

Cheti ambapo imechorwa siku za wiki, wame wameandika masiku ya wiki, kama Ijumaa, Jumamosi, Jumapili, Jumatatu na juma zote za wiki zimechorwa kwa hii inatumiwa kufunza watoto wadogo.

Watu walemavu ambao wana shida za miguu wamekutana pamoja katika uwanja wa mpira. Wote wanafurahia na wana vijiti ambavyo vinawasaidia wao watembee na kufanya vitu zao kama binadamu ambaye ametoshelea.

Kitabu ya kompyuta chini Kenya hii ni grade la saba. Kitabu hii inasaidia watoto waweze kusoma shule vizuri na waweze kujua ah ni kusoma hizo za teknolojia kamatarakilishi na hizi vitu zingine.

Katika shule, hapa wanafunzi wanasoma mabozya tarakilishi na dijitali ili waweze kujua vitu ambavyo vinaendelea katika maisha, wanafunzwa vile kutumia tarakilishi hizi katika pahali za maisha yao,

Mtihani wa kitabu cha dini ya Kikristo. Katika kitabu ya dini wanafunzi wanasomeshwa maadili na desturi ili waweze kuishi na wanafunzi wa dini yao ili iweze kuwasaidia katika maishani mwao.

Uwanja wa mjini kwa wenye wanataka usaidizi kwa zaidi au walemavu wenye ambao hawako kamili wako na kasoro fulani hivyo wametengewa uwanja wao ili waweze pia kufurahi na kushirikiana kwa michezo, na waweze pia kuishi maisha mazuri.

Kwenye sehemu ya shule, kuna darasa na nje ya darasa imemea nyasi na miti nzuri ikapangwa vizuri. Kisha kwenye drasa haya ni darasa ya watoto wa chekechea wadogo ambapo wanaanza kusoma sahii. Picha kama vile ya twiga, ndovu, na nyani imechorwa huku, kusaidia wanafunziwaweze kufahamu kenye wanasomeshwa.

Picha za kitabu cha mwanafunzi hakika kidato cha chini au darasa la chini. Picha hizi zinaeleza aina za gari, kuna gari la lori, gari aina ya gari moshi na pia baiskeli kisha ikieleza vitu tofautitofauti ambazo haya magari yanaweza fanyiwa ama yanaweza kubeba.

Haya ni majengo mazuri za nyumba ambazo ni nyumba mbili za ghorofa. Ina uwanja mzuri ambapo umepandwa nyasi ambayo inakaa imeng'ara, kisha kuna paipu ambayo inakaa paipu ya maji laikini imekatika. Huu kumefungwa, inakaa ofisi lakini haina watu.

Katika sehemu ya shule ambapo masomo ya kijiditali inafanyiwa. Kuna tarakilishi imewekwa kwa meza na mashini ya kufanya printing pia imewekwa huku. Kuna viwaya mingi sana na vitabu. Haya yametengwa kwa matumizi ya wanafunzi ili waweze kusoma tarakilishi.

Walemavu wakicheza mpira wa miguu. Hawa wamekatwa mguu moja tu moja mguu moja tu wako na ile ingine kisha wanatumia vitu ambavyo vinasaidia walemavu kwa kutembea, ambapo wanashikilia mikono ili waweze kutembea kwa kurukaruka na kutembea na kujisaidia na hiyo kijiti.

Kitabu cha wanafunzi wa darasa la kwanza au la pili linaonyesha ukurasa ambalo wanafunzi wanafaa kusoma lishe bora. Katika sarufi, wanatumia mfano wa matumizi ya hiki na iki, kwa hivyo wanatumia viandishi ama vielezi.

Darasani kuna umbao ambalo hutumiwa kuandika kwa kalalu. Hili ni vitu ya kusoma angani. Itasaidia sana kwa walimu na pia wanafunzi ya kwamba hawahitaji chati tena. Maandishi ya Kiingereza imeandikwa hapo.

Hapa ni darasani, ubao uko nyuma ya kiti, imeandikwa vile ya kuandika herufi. Ni kama mwalimu ameandika na akawacha wanafunzi waiweke kwenye daftari lao, ni kama wanafunzi wa chekea kwa vile wanafundishwa vile ya kutamka herufi.

Darasa la masomo. Wanafunzi wanakaa wametoka nje, hawako darasani, kisha kuna karatasi za mitihani zimewekwa pale, madawati yamepangwa na hakuna yeyote darasani. Darasa hili ni maarufu na linakaa mazingira nzuri kwa masomo.

Watu wanatembea wakiwa wamevaa nguo nyekundu wote wengine ni walemavu wanasukumwa, wamebeba bendera ndogo ya nchi ya Kenya, kama wanashiriki kwenye mchezo wakiwa ni timu ya nchi ya Kenya.

Faili za kuweka data muhimu sana ofisi vya muhimu katika shuleni ama kwa ofisi yoyote. Watu huwa wanaweka data ambazo wanazihitaji au habari muhimu kwa faili ndiyo isipotee na kwa matumizi ya baadaye.

Mtu anacheza mchezo wa kuruka. Ameruka na kuanguka mchangani. Hapa ni uwanja wa mchezo. Mashambiki hawako kwa vile maviti yako wazi. Mtu huyu amevaa nguo ya nyeusi na amevaa suruali fupi.

Aliyekuwa waziri wa elimu ya nchi ya Kenya Machogu anasimama akiwahotubia watu. Ameshikilia karatasi ya kusoma hotuba yake huku mikrofoni iko mbele yake, nyuma yake kuna karatasi ya manjano imechorwa elimu ya watu wanaotaka masomo ya kipekee.

Walemavu wakicheza mpira. Waki wamesimama kwa vijiti kisha wanajitupa miguu juu. Wanakaa wamefurahia wakicheza. Wao wana shida maalum kwa miwili yao. Yaani, they are disabled . Lakini wanaendelea pia kufanya michezo ili waweze kusaidia kimwili.

Hawa ni wanariadha wa Kenya.

Dawati katika darasani, haya ni dawati ambapo wanafunzi wa vyuo vikuu kuwa wa shule ya upili wanatumia kusoma. Inasehemu ya kukali na sehemu ya kueka vitabu mwanafunzi akiandika au akisoma.

Darasani, kuna dawati la wanafunzi, dawati mbili, kisha kuna kiti moja na kiti ingine iko chini ya ile dawati ingine, hapa ni sehemu ambapo wanafunzi wanasoma katika shuleni, wanakaa kwa kiti kisha kuweka vitabu juu ya dawati ili waweze kuandika.

Mlemavu anayeitwa Asiya Sururu Mohammed ni MKenya, mzaliwa Kenya, huwa anakuwa kwa mchezo wa mpigaji kasia wa walemavu. Huyu ana miguu zote lakini anakuanga kwa mchezo ambapo imetengenezwa na watu walemavu walio na shida maalum.

Kadi za michoro, wanafunzi ambapo wanaanza masomo wanapewa picha ili waweze kueleza. Yaani hii inasaidia fahamu ya wanafunzi kufahamu vitu kulingana na akili yao. Wao ni watoto wadogo. Kwa hivyo, wanaelewa sana vitu ambavyo vinaonekana kama picha.

Poster ambapo inaongea umuhimu wa mazingira na utumiaji wa mazingira na matumizi mazuri ya mazingira kwa kupanda miti na kisha kuhifadhi mazingira. Hii ni ilani ambapo imewekwa kwa mazingira ambapo ilitengewa.

Picha za ghorofa ambapo inakaa vizuri sana, nje kuna nyasi ambapo imepandwa, nyasi hii huwa inapewa maji ili iweze kukuwa sawa halafu wakapanga vizuri kwa miti mimea ambapo imepangwa kwa laini ikatengenzwa.

Duka la kuuza gesi , hii ni gesi ambayo watu wanatumia kupika nayo pia inasaidia watu wapike haraka na pia inatumiwa kwa elimu.

Ofisi ambayo imejengwa kwa ghorofa tatu, ofisi hii ni mahali ambapo mtihani inafanyiwa na vitu vya elimu vinasaidiwa na pia walimu kufanya mkutano wao wa kielimu.

Kitabu cha kiingereza darasa la pili. Kitabu hiki kimetengewa wanafunzi wa darasa la pili ili waweze kusoma lugha ya kiingereza ambapo itasaidia katika masomo yao ya kielimu.

Mlango ambalo imefungwa, mlango hili imeandikwa darasa la sita gredi wa sita wa C yaani hili ni darasa la sita ambalo wako C , hili ni mahali ambapo wanafunzi wanasomea.

kitabu cha mwanafunzi gredi ya pili hii ni kitabu ambayo wanafunzi wa gredi ya pili wanatumia sahi ikifuatilia mbinu mpya ya masomo mfumo wa cbc ambapo inafanya wanafunzi wafanye viito ambayo inayohitajika kitabu hiki kinaitwa nyota ya kiswahili

Tarakilishi la kuweka dawati. Tarakilishi hili ni za kampuni na Dell inatumiwa kufanya kazi mingi sana. Inaweza kutumiwa kwa masomo, kwa kuhifadhi data tofauti za kiserikali na pia inasaidia kuweka kazi bila kupotea na kwa matumizi ya baadae kwa sababu inaweza kuweka mahali bila kupoteza si kama karatasi au faili.